Huyu ni muuguzi aliye katika wadi na anaonekana akishughulikia kitanda na akikitengeneza ili kushughulikia mgonjwa na pia kuna vifaa aina mbali mbali vya kushughulikia wagonjwa aina mbali mbali kwenye wadi.